Madaktari katika chumba cha upasuaji wakiwa wamevaa kofia maalumu na barakoa, wakimfanyia upasuaji mgonjwa kwa kutumia vifaa vya kisasa vyenye rangi nyeupe.